Sahani kubwa nyeupe yenye michoro ya bluu ya maua iliyojaa aina mbalimbali za chakula za kitamaduni. Juu vitafunwa vya rangi ya njano, machungwa na dhahabu vilivyotengenezwa kwa unga na kuchongwa kwa umbo tofauti.

Soko au banda la chakula lenye aina nyingi za vyakula vilivyopikwa. Mwanamme mmoja amevalia shati jeupe amesimama mbele ya meza iliyojaa samaki wa kukaanga, mshikaki ya nyama na kuku, chipsi, ndizi za kukaanga na zingine mbalimbali.

Mlo wa kitamaduni uliopangwa vizuri juu ya kitamba chenye michoro ya kiafrika. Sahani tatu zimejaa vyakula tofauti; moja ikiwa na pilau ya rangi ya chungwa na kipande kikubwa cha nyama na yai chemsha moja. Zingine zina wali mweupe, nyama choma na mboga za kienyeji na bakuli ndogo ya maharagwe.

Milo miwili iliyopangwa kwenye sinai imeekwa kwenye meza yenye matazamo ya bahari nyuma. Sahani kubwa mbele iko na pilau au biriani, kuku au nyama ya ng'ombe kwa mchuzi mzito na mayai mawili ya kuchemsha. Nyuma, sambusa tatu zilizokaangwa vizuri na maji ya bahari ya rangi ya kijani kibuluu na uzio wa mbao.

Sahani kubwa ya mbao iliyojaa vyakula vilivyopangwa kwa umaridadi, pweza wa kuchoma, pilau au biriani iliyokuwa katikati, vipande vya nyama iliyokaangwa, bakuli ndogo la mchuzi mzito wa rangi ya chungwa na pilipili hoho nyekundu.

Nyama za mishikaki zinaunguzwa kwenye choma. Zimepangwa vizuri kwenye grili nyeusi yenye moto ya makaa chini yake ikitoa mwanga mwekundu. Zina rangi ya dhahabu, zimepikwa vizuri na tayari kuliwa.

Migomba iliyopandwa chini ya paa ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi, ni shamba la mimea lililolindwa na kupangwa kuonekana lina afya njema na yamekuwa vizuri.

Wanaume wawili wakifanya shughuli ya maziwa katika mazingira ya vijijini. Aliyevalia shati la kahawia na suruali nyeusi anamwaha maziwa kutoka kwenye ndoo nyeupe kubwa kwenda kwenye chombo kingine kilicho ya pikipiki iliyo ya kubeba mizigo. Mazingira yana miti mingi na nyasi na barabara ndogo katikati.

Sahani nyeupe ndefu lililo na mandazi tano yaliyopangwa kwa umaridadi. Yamekaangwa vizuri na kuwa na rangi ya kahawia, dhahabu juu na rangi nyepesi chini. Zina umbo la pembe tatu na zimetayarishwa kwa umakini. Nyuma kidogo mazingira ya ndani lina mtu mmoja aliyesimama na kreti ya soda kando.

Rundo kubwa la ndizi zenye kijani kibichi zimepangwa juu ya ardhi zikiwa zimetoka shambani, nyuma kidogo watu wachache kuashiria kuwa kunaweza kuwa soko la jumla au mahali pa kukusanyia mazao.

Bakuli kubwa lililojaa viazi vitamu vilivyokaangwa vikiwa vimepangwa vizuri , nyuma yake mfuko ya unga na vichupa viwili, biashara yaendelea kando ya barabara au katika soko.

Mlo uliopangwa vizuri kwenye sahani ya mbao. Samaki mzima aliyekaangwa au kuchomwa na kando kupambwa na karoti. Pembeni rundo kubwa la wali uliopikwa, chini yake chombo kidogo chenye sehemu tatu likiwa na mchuzi na maharagwe na mboga.

Meza imejaa vyakula mbalimbali vinavyovutia, sahani mbili za chips na samaki mzima aliyechomwa pamoja na saladi ya vitungu na pilipili. Kuna chapati na bakuli ya supu mzito wa rangi ya chungwa iliyo na nyama au kuku.